Mwanaume amevalia koti jeupe la maabara akifanya majaribio katika chumba cha maabara. Anashikilia kifaa ndani chombo kirefu kilicho kiowevu cha kijani kibichi. Kwenye kaunta kuna vikombe vidogo vyeupe na vingine vya kisayansi. Nyuma yake kuna dirisha na baadhi ya vifaa vya maabara.

Shamba la ndizi lina miti mirefu yenye majani mapana ya kijani kibichi. Muundo wa chuma wa chafu unaonekana juu ukitoa ulinzi kwa mimea. Ndizi changa zimepandwa kwa mpangilio zikiashiria ukulima wa kisasa na wenye mpangilio.

Mwanamke amevalia koti jeupe na kofia ya nywele kijivu akimimina kiowevu kutoka kwenye chombo kidogo cha chuma kwenda kwa sufuria kubwa ya chuma. Vyombo vingine vya chuma vinaonekana nyuma vikionyesha mazingira ya kiwanda au usindikishaki wa chakula. Eneo hili linaonekana safi na limepangwa vizuri.

Shamba la migomba linaonekana huku mikungu mingi ya ndizi mbichi imening'inia kutoka kwenye migomba. Ndizi zote zina rangi ya kijani kibichi zikionyesha kua bado hazijaiva. Majani makubwa ya kijani kibichi ya migomba yanazunguka mikungu yakitoa kivuli na kusaidia ukuaji. Baadhi ya vigomba vya migomba vinaonekana upande wa kulia vikionyesha shamba hii imekuwepo kwa muda mrefu.

Mtu amesimama mbele akiliangalia rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi kijani zikining'inia kutoka kwenye mti. Majani mapana ya mandizi yanaonekana nyuma yakionyesha ukuaji wa asili na afya ya mmea. Ndizi zimepangwa vizuri zikionyesha matunda mengi. Huu ni mkusanyiko wa matunda mabichi yanayosubiri kukomaa.

Mbala la ng'ombe ambapo ng'ombekanda amefungiwa kwenye vizimba vyenye nyundo za chuma, wanakula maalisho huku nje ya dogo ikipita katikati. Ambapo limefunikwa na paa la mabati, na kuna ng'ombe wa rangi tofauti weusi na weupe au kawaida wa kondani, na mlango wa chuma mbele na mwisho, ambapo wa mwisho ni wa rangi ya kijani, umefungwa. Zote mbili zimefungwa.

Mwanaume amevalia shati la buluu, shati nyeupe na naona anatabasamu kwa kushika gombe la mti ndizi. Anaonekana akichunguza ndizi kwa uangalifu. Nyuma yake kuna miti mingi hii ya ndizi na majani makubwa baadhi yakiwa yamekauka. Sehemu ya juu ya pishe inaonyesha majani mabishi tele, ikionyesha meno zao Mazingira yote inaashiri shamba ya ndizi au bustani.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibluu zikining'inia kutoka kwenye mti. Majani mapana ya kijani ya mmea wa ndizi yanaonekana nyuma yakionyesha ukuaji wa asali na afya ya mimea. Ndizi zimepangwa vizuri kwenye mti zikionyesha matunda mengi. Huu ni mkusanyiko wa matunda mabichi yanayosubiri kukomaa.

Kitele kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimeunganishwa pamoja na zinaning'inia kutoka kwenye mmea. Ndizi hizi zimezungukwa na majani makubwa ya migomba. Baadhi ya ndizi zina madoa madogo madogo meusi ikionyesha kuwa zinaweza kuwa zimeadhirika kidogo au zinaanza kuiva.

Wanaume wawili wamevaa shati za rangi ya samawati na kofia nyekundu, wanafanya kazi ya kumimina maziwa kwenye chombo. Mwanaume aliye karibu anashika chombo cha chuma, akimimina maziwa kwenye chombo kikubwa cha kupimia. Mwanaume mwingine amesimama nyuma yake, akiwa ameshika chombo kingine, akisubiri kumimina pia. Nyuma yao kuna wanaume wengine kadhaa wamesimama nje ya jengo, wakiwa wamesimama kando ya mitungi mikubwa ya chuma iliyojaa maziwa, wakisubiri huduma.

Shamba kubwa la migomba linaonekana wazi, liko na miti mirefu yenye majani ma mbichi tele, katika upande wa kulia ndizi changa ambazo hazijapevuka zinaning'inia kwenye mti, kila mti unaonyesha shada kikubwa cha ndizi kikionyesha kuwa ni shamba lenye mavuno mengi, njia nyembamba ya udongo inaonekana katikati ya shamba.

Mgomba mrefu umebeba mkungu mkubwa wa ndizi. Ziko bado mbichi na zina rangi ya kijani kibichi. Mkungu umening'inia katikakati ya majani mapana ya kijani kibichi ya mgomba ambayo imejipanga vizuri pande zote. Baadhi ya ndizi hizi zimeanza kuonekana wazi. Ziko zimeshikana kwa wingi chini ya mgomba kuna udongo na mimea mingine midogo ikionyesha mazingira ya shamba au bustani.

Mwanaume amevaa kofia ya baridi na koti jeusi akisimama karibu na mitungi mikubwa miwili ya maziwa, yenye rangi ya fedha na juu ya buluu. Nyuma yao kuna lori jeupe la kusafirisha maziwa lenye tangi la chuma linalong'aa. Watu wengine wanaonekana wakishughulikia lori. Upande wa kushoto kuna jengo la rangi ya manjano na kijani, likionyesha shughuli ya biashara ya maziwa.

Shamba kubwa la mahindi linaonekana huku mimea mingi ikiwa imekauka na kugeuka rangi ya kahawia na njano. Majani ya mahindi yamenyauka yakining'inia chini ishara ya ukame au mavuno yaliyopita. Baadhi ya miti mirefu inaonekana nyuma ikionyesha madhara ya shambani. Udongo chini unaonekana kuwa kavu unaashiria ukosefu wa unyevu. Jua linaonekana kuangaza kwa nguvu likizalia ukavu.

Kundi la watu katika eneo la wazi wakitakata mazao mengi yaliyoenea chini. Mazao hayo yanaweza mahindi au nafaka nyingine ambayo yameenea kwenye mkeka au gunia mingi. Mtu mmoja amesimama akitumia fimbo ndefu huku wengine wakiwa wameinama wakifanya kazi hiyo.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe mkubwa, mweupe na mweusi katika zizi la kufungia. Mwanaume amevalia shati jeupe jinsi na buti nyeupe ndefu ya mfanyakazi. Anaonekana akiwa tayari kwa shughuli za shambani. Ng'ombe amefungwa kwwnye kibanda labda akisubiri kukamuliwa au kutibiwa. Ardhi chini inaonekana kuwa na unyevunyevu ikionyesha mazingira ya zizi la ng'ombe.

Sufuria ya chuma iliyojaa maziwa yaliyochemshwa na pofu laini limepufuka juu ya uso wa maziwa. Kijiko kubwa ya chuma imewekwa ndani ya sufuria ikishika sehemu ya pofu hilo la maziwa. Sufuria nayo imewekwa juu ya jiko, ikionyesha mchakato wa kupika au kuchemsha.

Mwanamke amechuchumaa chini akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mwenye rangi ya kahawia. Amevalia shati ya machungwa na kijani kibichi na amejifunga leso ya rangi tofauti. Maziwa yanatiririka kwa mkondo mwembamba kuelekea kwenye ndoo ya bluu ya mwili wa kijivu iliyoko chini. Ng'ombe amesimama tuli huku miguuni mwake akiwa amefungwa na kamba.

Mwanaume amevaa vazi ya njano yanayofanana na koti la mvua na kofia ya njano. Anasimama nyuma ya ng'ombe mweusi na mweupe. Mtu huyu amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni chenye rangi ya njano na bluu ambacho kinatumika kunyunyuzia maji au dawa kwenye mwili wa ng'ombe huyo. Ng'ombe amesimama kwa utulivu akipulizwa. Mazingira yanaonyesha kuwa wako ndani ya zizi au banda la mifugo lenye nguzo au banda la mbao linalozunguka.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani zilizotandikwa chini. Mwanamke mmoja ameinama upande wa kulia akishughulika na ndizi upande wa kushoto. Mtu mwingine ameinama pia. Eneo ni ardhi kavu yenye rangi ya kahawia ikionyesha shughuli ya biashara au uvunaji wa ndizi. Kuna begi la rangi ya bluu na nyeupe limetupwa karibu.

Mkungu mkubwa wa ndizi umeshikiliwa kwa mikono ukiwa na ndizi nyingi zlilizoiva zenye rangi ya manjano angavu. Ndizi hizo zimeungana kwenye shina nene la kijani zikionyesha uvunaji mpya. Kwa nyuma utofauti unaonekana ukitoa mazingira rahisi na halisi. Ndizi zinaonekana kuwa tayari kuliwa au kuuzwa.

Mwanamume amevalia kofia ya bluu na fulana ya bluu, amesimama karibu na mti wa migomba uliobeba ndizi zilizoiva. Anaonekana akiguza au kukagua ndizi hizo ambazo zimekuwa za manjano zikionyesha kuwa ziko tayari kuvunwa. Uso wake unaonyesha tabasamu kidogo akionyesha kuridhika au fahari na mavuno yake. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye udongo na mimea mingine iliyoota karibu.

Mwanamume amevalia vazi la manjano la kujikinga na kofia. Huku akibeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni huko, akinyunyizia ng'ombe mweupe na mweusi ambaye amefungwa kwenye uzio wa mbao. Kifaa cha kunyunyizia kina rangi ya manjano na bluu. Ng'ombe anaonekana kuwa mtulivu wakati akinyunyizia dawa. Mazingira yanaonekana kuwa shamba au zizi la ng'ombe.

Banda kubwa la kisasa lina ng'ombe wengi weusi na weupe wakila malisho yao kutoka kwenye viunga vilivyoandaliwa maalum. Ng'ombe hao wamepangwa katika safu ndefu chini ya paa refu la chuma lililobuniwa kutoa uingizaji mzuri. Kuna njia ya udongo katikati na watu wawili wanaonekana wakitembea kuelekea mbalimbali.

Kwenye zizi la ng'ombe, mfululizo wa ng'ombe weusi na weupe wanalishwa wa malisho kavu. Ng'ombe hao wamefungwa safu moja, na wanakula kwa utulivu kutoka kwenye toroli. Mtu mmoja ambaye amevalia koti la bluu na buti nyeupe amesimama juu ya ngombe hao, labda akiwatayarisha chakula zaidi, au kuwachagua. Muundo wa chuma unaonekana juu ulioweka sehemu ya zizi.

Uwezo wa mikono miwili unaonekana ukikoroga mchanganyiko wa kioevu katika bakuli kubwa la chuma. Mchananyiko huu unaonekana kuwa wa rangi ya kahawia, nyeupe ukitengeneza mifumo ya kuzunguka kutokana na ukorogaji. Vyombo viwili vya kukorogea vilivyotengenezwa kwa mbao na vinavyofanana vinatumika kuchanganya viungo. Mikono inaonekana kuwa ya rangi nyeusi na mmoja amevaa pete.

Hawa ni ng'ombe wawili wachanga, mweusi na mweupe wamelala chini kwenye udongo mkavu wenye rangi ya kahawia. Mmoja wao amelala kando yake akionekana kutulia. Ng'ombe mwingine amelala katika hali isiyo ya kawaida huku kichwa chake kikiwa chini ya mwili wa ng'ombe wa kwanza na miguu yake ikiwa imetenda eneo ni wazi udongo ni mkavu na kuna nyasi chache zimetokea mbali, zimeota mbali.

Mwanaume wamebaki la buluu na suruali la kijani anasimama ndani ya zizi ya kiamu akikamua wanne. Ng'ombe hawa ni wenye rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa kwenye vibanda maalum na kila mmoja amefungwa kamuuliza maziwa. maziwa yanakusanywa kwenye mikebe mikubwa ya chuma iliyowekwa chini. Zizi lina paa la bahati na nguo za chuma zinazoshika muundo. shughuli hii inaonyesha mfumo wa kifedha wa kukamua maziwa.

Ng'ombe kadhaa wenye rangi za kahawia, nyeusi na nyeupe wanakula nyasi, ndani ya zizi lenye paa. Wamefungwa kwenye sehemu zao za kulishia kenya kwa nyasi zilizo chini. Mifuko mbili ya chakula ya mifugo iko mbele, ikionyesha umuhimu wa lishe bora kwa ng'ombe yao.

Mandhari ya kijani kibichi. Mimea ya migomba imechanganyika na mimea mingine. Baadhi majani ya hiyo migomba yamekauka na kua rangi ya . Huku mengine yakiwa bado mbichi na yenye afya. Nyuma yake kuna vilima vilivyo funikwa na misitu mingine ikionyesha mazingira ya asili. Chini kuna nyasi fupi inayo saidia kuonyesha ukuaji wa mimea.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha mwanamke amevaa kofia nyeusi na shati nyekundu akichagua ndizi zilizoiva. Mbele yake kuna ndizi za majani zilizopangwa vizuri zikionyesha kiasi kikubwa cha mazao yanayouzwa. Nyuma yake kuna mwanamke mwengine huko amejishughulisha na bidhaa zake. Maandhari ya nyuma yanaonyesha maduka mengine ya watu wakizunguka wakifanya shughuli za kibiashara za kisokoni, mwangaza wa juu unaenea eneo hilo.

Kuna mwanaume anayeshika ndizi iliyokatwa kwa nusu. Ndizi ina rangi ya manjano na inaonekana kuwa ya, na nyama laini. Sehemu yake ya ndani inaonekana wazi ikionyesha mchanganyiko wa rangi ya manjano na nyeupe. Nyuma ya mkono unaoshika ndizi kuna ndizi nyingine zilizoiva kidogo, zikiwa na rangi ya kijani na manjano. Ndizi hizo zimefungwa vizuri zikiashiria zimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa.

Ng'ombe wawili wachanga wenye rangi ya kahawia wanaonekana wanapita kwenye njia nyembamba yenye mabomba, ya chuma. Mmoja wao anaonekana akimwangalia maji na hiyo ni sehemu eneo la kufuga wanyama, lilikuwa na ua na miti ya mitende kwa umbali. Hali yanaonekana kuwa na jua kali ikionyesha siku ya kawaida, kazi ya mashambani.